Wanawake wengi ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima baada ya kufundishwa kwa maneno sasa wanafanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia mashine za cherehani, ili kujipima kama kweli wameweza kushona mitindo mbalimbali yenye ushindani mitaani.

Wanaume kwa wanawake ambao walikosa fursa ya kusoma na kupata elimu wakiwa watoto wadogo, wamejumuika na kukusanyika ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, na kwa umakini na utulivu wakimsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Wanawake kwa wanaume wameketi ndani ya darasa la shule ya elimu ya watu wazima, wakiendelea kujifunza wenyewe kabla mwalimu hajafika ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kuelewa zaidi, pale ambapo watakua wanaendelea kupata masomo.

Wanaume kwa wanawake ambao hawakupata fursa ya kusoma wakati wakiwa watoto wadogo wameungana kwa pamoja wanaendelea na mafunzo ya elimu ya watu wazima, huku wakitumia vifaa mbalimbali kujifunzia ambavyo vipo mezani.

Wanawake kwa wanaume wameketi kando ya shamba lililopandwa mimea tofauti tofauti, wakati wakiendelea kupewa elimu inayowasaidia kuweza kuona namna bora ya kujikita kwenye biashara ndogondogo mtaani na kujipatia kipato.

Muonekano wa nje wa shule ya chekechea, unaovutia kwa mazingira yaliyo masafi. Yakipambwa kwa uzuri na ukoka na vifaa mbalimbali vya michezo vinavyo wavutia watoto.

Vifaa mbalimbali vya michezo katika shule ya chekechea ambavyo vimefungwa nje ya madarasa, rangi yake tofautitofauti ndiyo inayowavutia watoto kuja shule kila asubuhi ili waweze kucheza kuchangamsha afya na kupata maarifa zaidi.

Muonekano wa nje wa shule ya msingi kukiwa na ukimya na utulivu wa hali ya juu, majira ambapo wanafuniz wote wamefunga shule na kwenda likizo majumbani mwao.

Mwalimu wa shule ya msingi ambaye anafundisha somo la kiingereza, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu na uzoefu wa kutosha, anaandika ubaoni ili kuhakikisha wanafunzi wanaelewa na kufanya vizuri kwenye mitihani.

Mwalimu wa shule ya msingi ambae amefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu mkubwa kwa wanafunzi, amesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha, ili kuhakikisha wanakuwa wanajamii ambao ni bora zaidi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amevalia vazi lake la ushungi anaendelea kuandika ubaoni kwa kutumia chaki, somo la kiingereza ambalo amelifundisha kwa miaka mingi na kujipatia umaarufu na uzoefu wa kutosha.

Mwanamke ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi kwa miaka mingi anaendelea kuwafundisha wanafunzi kwa kutumia ishara ya mikono yake, ili kuhakikisha wanaelewa nakupata vile vyote ambavyo anatakiwa kuwa navyo kwenye mitihani.

Kitabu ambacho kinatumika kwenye shule ya msingi, ili kuwafanya wanafunzi kuweza kuelewa vizuri picha na michoro pamoja na hadithi mbalimbali zilizomo ndani yake, na kupata maarifa ya namna bora ya kuishi kwenye jamii.

Mwanafunzi wa kiume wa shule ya sekondari ambaye ni mdadisi, amekuja kumtembelea mwalimu ofisini kwake na kuendelea kumuuliza maswali kadhaa ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kufanya matokeo yawe bora kwenye mitihani yake.

Ndani ya chumba cha kulala cha wasichana wa shule ya sekondari, kimepambwa vizuri na vitanda vimetandikwa mashuka masafi, katikati kimewekwa kiti na meza kinachowasaidia kujifunza zaidi nyakati za usiku.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na meza zake, wakiwa na umakini wa hali ya juu wakati wakifanya mitihani yao ya kumaliza muhula wa kwanza.

Kitabu maalumu kwa ajili ya somo la kemia, katika shule za sekondari kinauzwa ili kuwapatia wanafunzi maarifa zaidi, yatayowawezesha kufanya vizuri kwenye mitihani yao hasa wale wanaosoma mkondo wa sayansi.

Meza kubwa nzuri zilizosanifiwa na kuchongwa kwa kutumia malighafi za mbao. Zipo kwenye chumba cha darasa ndani ya shule ya sekondari, zinazotumika kwa ajili ya somo la kemia ama fizikia, kwa kuweka vifaa mbalimbali juu yake wanapojifunza wanafunzi.

Ndani ya maktaba iliyopo katika shule ya sekondari, vitabu vingi vimepangwa vizuri ili kuweza kufikika kirahisi, huku mfanyakazi nae anaendelea kuhakikisha vipya vilivyofika anaviweka ili wanafunzi waweze kufaidika kupata maarifa zaidi.

Mwanaume mwalimu wa shule ya sekondari aliyefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujipatia uzoefu wa kutosha. Amesimama ubaoni kando ya mchoro aliaouweka unaoelezea na kufafanua zaidi kwa wanafunzi juu na namna ya mfumo wa mmeng'enyo unavyotokea kwa binadamu.

Ndani ya chumba cha shule ya sekondari meza na viti vimepangwa tayari vizuri ili wanafunzi wanaporejea kutoka likizo, waweze kuanza rasmi masomo yao katika mazingira yenye utulivu.

Muonekano wa nje kando ya madarasa ya shule ya sekondari mazingira yakiwa mazuri na masafi, ambayo yanamvutia kila mzazi anayemleta mtoto wake na alitoka kwenda kuwasimulia wengine ili waweze kuvutiwa na kuja.

Vijana wa elimu ya vyuo vikuu wame keti darasani kwa umakini na utulivu wa hali ya juu, wakati wakifanya mitihani yao ya mwisho ili kujihakikishia wanafanya vizuri.

Ndani ya chumba ambacho ni cha kulala cha mabinti wa vyuo vikuu wamepumzika baada ya masomo ya kutwa nzima, wakijiandaa kulala na kesho kuendelea na safari yao ambayo itahitimishwa kwa kufanya mitihani ya mwisho.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwa utulivu wa hali ya juu, huku umakini wao wote wameuelekeza kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiendelea kuwafundisha, ili kuhakikisha wanatoka wakiwa wameelimika vya kutosha.

Mwanamke ambaye ni mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, akipita dawati moja baada ya lingine ili kuhakikisha wanafuzni wake wanaelewa kwa kina kile ambacho amekuwa akiwafundisha kwa msimu mzima.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwenye madawati yaliyosanifiwa na kuchongwa kwa kutumia mbao, umakini wao wote upo kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao akiendelea kuwapa maarifa.

Mwanamama ambaye ni mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu, kazi ambayo ameifanya kwa miaka mingi na kujipatia uzoefu wa kutosha amesimama katikati ya wanafunzi akiendelea kuwafundisha, ili kuhakikisha maisha yao ya baadae yanakua na uhakika.

Wanaume kwa wanawake, ambao ni wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani kwenye madawati yaliyosanifiwa vizuri kwa kutumia malighafi za mbao, wakati ambapo wakimsubiria mkufunzi aweze kuwasili na kuendelea na masomo.

Mwanaume ambaye ni mkufunzi wa elimu ya vyuo vikuu amesimama darasani akiendelea kuwafundisha wanafunzi walioketi kwa utulivu, huku wakimsikiliza na kumpa umakini wao wote ili kuhakikisha wanaelewa kila neno analolitamka.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi nje ya darasa baada ya masomo ya utuuzima wakati wa jioni, wakiendelea kufanya tafiti tofauti tofauti kwenye mtandao kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mwanamke mjasiriamali ambaye amejiajiri kwenye saluni yake ya kuwa kinyozi, anaendelea kujituma na kuwafundisha wanafunzi wengine waliosimama ili kumtazama na baadaye kuupata ujuzi huo na kuanza na wao kufanya.

Wanafunzi wa elimu ya vyuo vikuu wameketi darasani na kutokana na upungufu wa vifaa vya kujifunzia kama vile kompyuta mpakato, wamekusanyika kwa kundi nyuma ya ambaye anaitumia mojawapo ili kuendelea kufanya tafiti mbalimbali za kujiongezea maarifa zaidi.

Wanaume kwa wanawake wengi wamejaa ndani ya chumba cha darasa wakiwa wameweka umakini wao, muda wao wote kwa mkufunzi aliyesimama mbele yao wakati akiwafundisha masomo mbalimbali ya elimu ya vyuo vikuu.

Wanawake kwa wanaume wameketi darasani katika shule ya chuo cha ufundi, wakiendelea na masomo yao na kufanya tafiti mbalimbali mtandaoni, kwa kutumia kompyuta zilizoko mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wa kike na wa kiume, wameketi kwenye chumba cha majaribio wakifanya kazi kwa kutumia vifaa mbalimbali, ili kuweza kujiongezea ujuzi na kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo karibu.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi wakiendelea kutumia kompyuta mpakato ili kuweza kutafiti na kujipatia maarifa mengi, ili waweze kufanya vizuri kwenye mitihani iliyopo karibu.

Binti ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi amesimama kando ya vifaa ambavyo anavitumia ili kufanya majaribio ya vitendo baada ya yale yote aliyotoka kufundishwa darasani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani kwa ukimya na utulivu wa hali ya juu wakati ambapo wamepewa mtihani wa majaribio ya kujipima kwa kutumia vifaa vilivyopo mezani ilikuona kwamba wako tayari kuingia mtaani kuanza kazi.

Vijana wa kiume kwa wakike ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani huku wamevalia mavazi yao ya sare ya rangi ya bluu, wakiendelea kuvikagua kwa umakini vifaa vilivyoko mezani Ili kuongeza ujuzi kabla ya kumaliza masomo yao .

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani na wanaendelea na masomo yao kwa kufanya tafiti mtandaoni, kwa kutumia kompyuta zilizopo kwenye meza zao, ili kuhakikisha wanajipatia utaalamu na kila ambacho wanakihitaji kabla ya kuingia mtaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani huku wanaendelea kujifunza na kufanyia kazi yale yote ambayo wamefundishwa, ikiwa ni wakati mfupi kabla ya kufanya mitihani yao ya mwisho na kuingia mitaani kuanza kazi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wameketi darasani wamevalia mavazi yao ya rangi ya bluu, kwa utulivu na umakini wa hali ya juu wakati wakifanya mitihani yao, huku mkufunzi amevalia barakoa amesimama akiwatazama na kuwakagua ili wasiweze kuibia na kufaulu vizuri.

Mwanafunzi wa kiume ambaye anasoma chuo cha ufundi akiendelea kufanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia kifaa kilichopo mezani baada ya kupewa maelekezo ya kina na mwalimu wake.